Duka hili la kuuzia vyakula au hoteli ikiwemo watu wengi wenye wamesimama kando yake, huku kukiwa na chakula aina ya bajia, sambusa, mandazi na viazi karai. Kunaye mwanamke amesimama huku ameshikilia mfuko wa khaki.

Mwanaume huyu akiwa amekaa huku amevalia shati ya rangi ya orange . Kando yake kukiwa na samaki aina tofauti tofauti ikiwemo tilapia . Huku juu kukiwa zina taa zinawaka. Ikiwa na banda limetengenezwa kutumia mbao.

Kwenye soko hili ya bidhaa aina ya chakula huku ikiwemo na vyakula vingi kama vile mabuyu, rangi ya chakula. Kunaye mwanamume mmoja amesimama huku ameshikilia mikononi mwake bidhaa zingine, akivalia kofia nyeupe na shati nyeusi.

Kwenye mandhari haya ya kuvutia zaidi kunazo nyasi za aina ya kijani kibichi, huku kukiwemo na kibao kilichosimama cha rangi nyeupe. Mbele yake kunao mti mkubwa mno ulio na rangi aina tofauti tofauti ikiwepo nyeupe, brown na kijani kibichi.

Watu hawa wengi, ikiwemo wanaume kwa wanawake. Huku mwanamke aliyevalia tisheti ya rangi nyekundu, akiwa amejifunga kikoi cha stripes , akiwa amevalia kofia cha rangi nyeupe. Kando yake, kunaye mwanamume aliyesimama na kushikilia bidhaa kwa mkono wake wa kushoto.

Ufuoni mwa bahari hii kuna mchanga mwingi mno wa rangi ya nyeupe. Kando yake kukiwa na miti ya rangi ya kijani kibichi aina ya mnazi. Mbele kukiwa na jengo lililojengwa na kupakwa rangi nyeupe.

Kwenye sahani hii nyeupe kunacho chakula aina ya pilau huku ikiwa imepikwa kutumia mchele, viazi, nyama, kando yake kukiwa na kachumbari iliyotengenezwa kupitia tomato , vitunguu na mchuzi.

Sahani hii nyeupe iliyoandaliwa mapochopocho ikiwemo wali na samaki aliyepikwa. Kando yake kukiwa na bakuli iliyotengenezewa mchuzi aina ya maharagwe huku kando kukiwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Kwenye soko hili la kuuzia chakula ama bidhaa kama vile viungo vya pilau na mdalasini kunazo kando yake mikebe iliyofunikwa kwa vifuniko vya rangi ya yellow .

Kwenye meza hii iliyoandaliwa mapochopocho aina ya chakula cha mihogo huku mkono wa mwanaume huyu ukiwa umeshikilia ndimu na kufinya mchuzi wake kando yake kunalo jiko la makaa likiwa linawaka.

Kwenye soko hili linaloaminika la kuuzia madafu na nazi, kunaye mwanamume aliyesimama huku akiwa amevalia tisheti ya rangi ya samawati. Huku kukiwa na aina ya tuktuk mbili zilizosimama, moja rangi kijani kibichi na nyingine ya yellow .

Kwenye ufuoni mwa bahari hii, kunayo miti ya rangi ya kijani kibichi. Huku ikiwa na maua ya rangi ya yellow . Mbele yake kunayo maji mengi mno sana. Huku juu angani kukitanda mawingu yale ya mvua.

Mashini hii inaoaminika kutengeneza juisi za miwa ikiwa imepakwa rangi ya kijani kibichi na nyeusi. Kando yake kunayo machicha ya miwa yaliyochanachanwa ili kutoa supu hiyo. Mbele yake kuna mwanaume aliyevalia t-shirt ya rangi ya yellow .

Meza hii iliyopangwa mapochopocho aina mingi huku ikiwemo nyama, mishakiki, chips , mahamri, sambusa. Wanaume wamesimama huku wameshikilia kisu mkononi mwake, kando yake mwanamke akiwa amevalia kofia nyeupe amesimama pia.

Mwanaume huyu amesimama huku akiwa ameinua kichane cha ndizi mbichi huku akiwa amevalia t-shati ya rangi nyeusi. Kando yake kunalo gari ndogo huku limesimama likifunguliwa milango yote. Gari likiwa la rangi nyeupe na samawati.

Jiko hili huku likifuka moshi likiwa limewekelewa nyama mbichi juu yake. Ndani yake mnayo makaa yanayowaka likiwa limepakwa rangi ya maroon na kuandikwa kwa maandishi ya yellow . Mbele yake kuna ndoo ya rangi nyeupe.

Kwenye soko hili la kuuzia bidhaa tofauti tofauti kukiwemo vitu aina mingi, kama vile rangi ya orange, maroon . Huku kando kukiwa na nazi, viazi tamu. Mwisho kukiwa kumetengenezwa kibanda cha rangi ya colour ya kijani kibichi.

Watu hawa watatu wawili wakiwa wamesimama huku mmoja akiwa amekaa kwenye kiti cha rangi ya kijani kibichi, wawili wakisimama kwenye jiko huku kumeekelewa sufuria ju yake. Wote wakiwa wamevalia viatu ainaya gambuti rangi nyeupe.

Pori hili lililoko na nyasi ya rangi ya kijani kibichi na miti sawia na rangi hiyo, kunao ukuta uliojengwa kutumia matofali na kupakwa rangi nyeupe. Huku kando, matawi yakiwa yameangukia nyasi.

Kwenye meza hii iliyotengenezwa kutumia mbao za rangi ya brown kukiwa na sahani nyeupe mbili zikiwa zimeandaliwa mapochopocho aina ya chapati, maandazi, viazi karai na kunayo bakuli moja iliyo na mchuzi.

Kwenye pori hili kuna wanyama huku wakiaminika kuwa warefu zaidi ya wanyama wote kwa jina la Twiga. Wakiwa watatu, mmoja amesimama mbele, mwingine katikati, mwingine mwisho kabisa. Mbele yao kunayo waya ya chain link iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Maeneo haya yakiwa ya kupendeza vizuri kunaaminika kuwa na aina mingi ya chakula ikiwemo wali, mchuzi na vinginevyo mapochopocho mengi mno. Kukiwa na watu aina mingi wanaume kwa wanawake wengine wakiwa wamesimama wengine wakiwa wamekaa.

Kwenye meza hii iliyotengenezwa kutumia cupboard , kunacho chakula aina ya pishori na kukiwa na mchuzi. Kukiwemo na mayai ndani yake, huku ukiwa na mkono uliovaa bango la rangi ya nyekundu, yellow na cream .

Ng'ombe hawa wakiaminika kuwa ng'ombe wa maziwa wamesimama huku wakila nyasi wakiwa wa rangi nyeupe na nyeusi. Masikioni mwao wamewekwa mabango ya rangi ya yellow. Huku chini kukiwa na tairi likiwa limejaa nyasi.

Watu hawa watatu, mmoja akiwa amepiga magoti chini, wengine wakiwa wamesimama, huku aliyekua amepiga magoti akishikilia wallet ya rangi nyeusi. Chini yao kuna ndizi ambazo zinaaminika kuwa mbichi, huku mmoja akiwa amevalia nyeusi.

Kwenye meza hii, kunayo sahani nyeupe inayoaminika kubeba mapochopocho aina ya mandazi. Kando yake, kukiwa na bakuli iliyoshikilia maharagwe, ndani yake kukiwa na pilipili ya rangi ya kijani kibichi.

Maandhari haya yakiwa mazuri zaidi huku yakiwa yamepambwa kutumia magalana chini. Kando yake kukiwa na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kukiwa na kibao cheupe kimeandikwa kwa maandishi meusi.

Ufueni humu mwa bahari hii kunayo mchanga mwingi sana wa rangi nyeupe kando yake kukiwepo na nafasi nzuri ya kupolea kwa ikiwezekana kua hoteli huku kukiwa na miti ya rangi ya kijani kibichi na kunazo tent za rangi ya brown .

Ukuta huu uliojengwa kutumia matofali na sementi , ukiwa umechorwa vizuri. Ndani yake kukiwa na ukuta ulipakwa rangi nyeupe. Kando yake kukiwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Nyati huyu kwa jina lingine ajulikana kama mbogo. Huku akiwa ameinamisha kichwa chake chini, akiwa anakula chakula kile aina ya mabuyu. Mbele yake kunao mnyama aina ya nyani. Huku kukiwa na pole imesimama kando ya rangi ya kijani kibichi.

Watu hawa ikiwemo wanawake huku wengine wamekaa, wengine wakiwa wamesimama huku kando yake ukiwa na mabeseni yaliyoanikwa na kuwekwa maziwa ndani yake, huku mmoja akivalia tisheti ya rangi nyekundu na mwingine akivalia ya mistari.

Mwanaume huyu akiwa amevalia ovaroli ya samawati huku kukiwa na ndoo sawasawa na rangi hiyo ya ovaroli yake akiwa amekamua ng'ombe akiwa ameshikilia chuchu zake huku maziwa ya rangi nyeupe yakiyo yamejaa kwenye ndoo hiyo.

Kwenye meza hii iliyo na rangi ya chui chui kunayp sahani iliyoandaliwa mapochopocho, ndani yake kukiwa na pilau iliyotengenezwa kutumia mchele, nyama kunazo piece za ndimu, kando yake kukiwa na kachumbari iliyotengenezwa na kutumia tomato na vitunguu.

Kwenye soko hili la kuuzia bidhaa tofauti tofauti, kukiwemo na vikapu vilivyotengenezwa kutumia mikeka. Kando yake kukiwa na mifuko za rangi tofauti tofauti kama yellow , samawati huku maandishi yakiwa yamechorwa kutumia rangi nyeusi.

Kwenye kapu hili lililotengenezwa kupitia makuti. Mnayo mapochopocho ndani yake, ikiaminika kuwa ni viazi karai. Kando yake, kunayo matunda yaliyokatwakatwa aina ya passion .

Kwenye soko hili linaloaminika kuuza mboga aina ya nyama, huku zikiwemo nyeupe na rangi nyekundu. Kando yake kunalo jengo lililojengwa na kupakwa rangi nyekundu, kijani kibichi, huku likiwa na paa la mabati.

Ufuoni mwa bahari hii kunao mchanga mwingi wa rangi nyeupe huku ikiwa na vitakataka vilivyo sombwa na maji kutoka baharini kando yake, kunayo miti ya rangi ya kijani kibichi inayojulikana kama minazi.

Sahani hii iliyoandaliwa mapochopocho aina ya wali, ikiwemo na mchuzi na kachumbari ya kabeji kimechanganywa na carrots . Kando yake kunaye paka aliyelala wa rangi nyeupe kukiwemo na kiti cha rangi ya samawati.

Mwanaume huyu, aliyesimama huku akiwa amevalia kofia nyeupe, huku shati yake ikiwa ya samawati akiwa ameshikilia kikombe mkono wake wa kushoto. Mbele yake, kukiwa na bidhaa aina tofauti tofauti zikiwa zimefungwa kwa mikebe iliyo na vifiniko ya rangi ya orange .

Ufuoni mwa bahari hii, kunaye mwanamume mmoja aliyesimama, huku akiwa ameshikilia kiuno. Kando yake, kunalo gari, rangi nyeusi. Mbele yake kunayo meza, iliyopangwa bidha aina ya shells . Chini yake kukiwa na tile leusi.

Mwanaume huyu amesimama kando la shamba linaloaminika kuwa la matunda au chakula ikiwemo ndizi zilizoko mbichi huku akiwa amevalia gumboots za rangi nyeusi sawasawa na trouser aliyovaa.

Kwenye pori hili kunacho kichaka ambacho kimejaa miti y aaina mingi ikiwemo ya rangi ya kijani kibichi na brown . Mbele yake kunayo jengo limejengwa kutumia matofali aina ya ghorofa huku limewekwa paa la mabati.

Watu hawa wanaume kwa wanawake wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama huku mwanaume nyuma yake akiwa amesimama na kushikilia mkono mmoja kwa kichwa na mwingine kwa kiuno chake kando yake, kuna duka la kuuzia manguo ya aina tofauti tofauti.

Kwenye mbuga hii ya wanyama kunae mnyama anaeaminika kua mnyama tishio kati ya wote kwa jina la simba akiwa wa kike huku kando kukuwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Sahani hii iliyoandaliwa mapochopocho 𝑖𝑘𝑖𝑤𝑒𝑚𝑜 wali mweupe, mchuuzi wa maharagwe, samaki, kunayo ndizi, kando kunazo mboga za majani ya rangi ya kijani kibichi. Kukiwemo na meza iliyotengenezwa kutumia magalana ya rangi ya grey .

Kwenye soko hili kuna watu aina tofauti tofauti wengi mno ikiwemo wanaume kwa wanawake. Huku kukiwa na mapochopocho yakiwa yameandaliwa aina ya chapati, mishakiki, kando yake kuna mwanaume aliyevaa gauni ya rangi nyeupe.

Ufuoni mabadiliko kulipojaa mchanga mwingi mno wa rangi nyeupe. Kando yake kunalo boti lililosimama huku limeekelewa makasia juu yake. Likiwa limetengenezwa kutumia mbao.

Kwenye meza hii iliyoandaliwa mapochopocho tofauti tofauti ikiwemo chips, viazi karai, sambusa, kando yake kuna mchuuzi uliotengenezwa kwa rangi ya nyekundu huku mwanaume aliyevalia tishati nyeupe na bango kwa jina la Dancan.

Kwenye meza hii nyeupe, pameandaliwa sahani zikiwemo tatu zikiwa zimejazwa mapochopocho, huku moja ikiwa imejazwa pishori, kukiwa na kando mchuzi wa rangi nyekundu, huku nyingine ikiwa na nyama na cucumber juu.

Soko hili la kuuzia bidhaa inayo chakula ikiwemo na visahani tofauti tofauti juu ya meza h𝑖i ikiwemo rangi nyeupe 𝑛𝑎 𝑏rown huku kando yake kukiwa kumeandikwa maandishi ya rangi nyeusi.

Soko hili likiaminika la kuuzia samaki aina tofauti tofauti kama vile perege, omena, zikiwemo zingine ndogo zaidi na kubwa. Huku zikiwa na mabango tofauti tofauti ya rangi kama ya kijani kibichi, samawati, nyekundu.

Kwenye meza hii iliyotengenezwa kutokana na mbao huku kupakwa rangi ya brown kunayo sahani nyeupe ikiwa imeandaliwa mapochopocho kwa sahani zingine mbili ikiwemo mchele na ikiwa na tomato.

Kwenye banda hili lililotengenezwa kutumia miti, kunayo miti aina mengi kando yake ikiwepo ingine ya minazi ingine ilioko na miba ya rangi ya gold . Mbele yake kunao mchanga mwingi wa bahari.

Jumba hili la kuhifadhia nyasi. Kunazo aina mengi za nyasi zikiwemo za rangi ya kijani kibichi, na nyingine za brown . Huku zilizo za rangi ya kijani zikiwa bado ni mbichi, ilhali hizi zingine zimekauka. Kando yake Kuna kifagio kimesimamishwa.

Mwanaume huyu akiwa amechuchuma kando ya ng'ombe huku akiwa amemsimamisha ng'ombe yule akimkamua kukiwa na ndoo kando yake. Huku akiwa amevalia kofia ya rangi mbili, nyeupe na samawati.

Kwenye jiko hili kunazo karai mbili za kupikia huku mojawapo ikiwa imewekwa mafuta huku yanachemka yakiwa ya moto. Kando yake kunazo crips zilizopikwa zimewekwa kando kwa sahani nyeusi.

Kwenye pori hili kukiwa na miti iliyo mbichi na zingine zilizokauka, huku mibichi ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Kunaye ndovu aliyesimama huku akila majani. Kando yake kunayo milima iliyochanganyika na mawe na udongo.

Barabara hii iliyotengenezwa kutumia magalana. Kando yake kunazo nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Mbele kunacho kibao kilicho cha rangi nyeupe na kuandikwa kwa maandishi meusi, huku kukiwa na miti mirefu ikiwa imesimama.

Kibanda hiki, kilichotengenezwa kutumia mapaa aina ya makuti, huku kukiwa na miti imesimama kando yake iliyopakwa rangi nyeupe. Chini yake kukiwemo na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Kwenye meza hii kumeandaliwa mapochopocho aina tofauti tofauti ikiwemo sambusa, malimau, scones , githeri. Kando yake kuna sahani nyeupe iliyoshikilia kikombe cha rangi ya brown huku ndani yake kukiwa na chai.

Mwanaume huyu aliyevalia kofia ya rangi nyekundu, tishati ya rangi ya maroon na trouser ya rangi nyeupe. Huku akiwa amesimama na kuweka mikono kiunoni mwake. Kando yake kukiwa na shamba la ndizi ambazo ni mbichi ya rangi ya kijani kibichi.

Kwenye soko hili la kuuzia bidhaa tofauti tofauti zikiwemo chakula. Huku kukiwa na ndizi zilizoko mbichi zikiwa za rangi ya kijani kibichi, na zilizo iva zikiwa za rangi ya yellow . Kando yake kunavyo tomato na vitunguo.

Kwenye duka hili la kuvalia marembo ikiwemo za shingo, za mikononi huku zikiwa za rangi tofauti tofauti nyeupe, nyeusi, nyekundu, brown, grey kukiwa na samawati pia.

Kwenye pori hili kunaaminika kuwa na wanyama wawili waliolala aina moja kwa jina la simba, huku wakiwa wanafungulia midomo. Kando yao kunazo miti ya rangi ya kijani kibichi sawia na nyasi walizozilalia.

Kwenye soko hili la kuuzia bidhaa za aina ya chakula, huku kukiwa na watu aina mbalimbali wakiwemo wanaume, wanawake. Kunaye mwanaume amesimama huku amevalia t-shirt la rangi ya kijani kibichi.

Kwenye shamba hili lililoko na udongo wa brown huku ukiwa na nyasi moja moja ya rangi ya kijani kibichi, kunao kobe wawili ambao mmoja ako upande wa chini mwingine yuko upande wa juu.

Mwanaume huyu aliyesimama huku akiwa amevalia nguo ya rangi ya grey . Kando yake kunazo chupa za rangi nyekundu zikiwa na vifuniko ya rangi ya kijani kibichi. Kunayo kisu cha rangi nyeusi.

Ndoo hizi aina tofauti tofauti, zikiwemo kubwa na ndogo. Zikiwa za rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyekundu, kijani kibichi. Zikiwa zimehifadhia chakula aina ya maharagwe.

Kwenye soko hili la kuuzia vyakula kunao watu aina mingi ikiwepo wanawake kwa wanaume huku kukiwa na mwanamke mmoja aliyesimama kando ya jiko akiwa amewekelea makaa ya moto na nyama zinaiva juu ya jiko hili.

Kwenye meza hii iliyotengenezwa kutumia mbao, kuna sahani nyeupe iliyoandaliwa mapochopocho. Ndani yake ikiwemo wali mweupe, kando yake kukiwa na aina ya tomato . Kukiwa na nyama iliyopikwa na mchuzi kando yake.

Kwenye soko hili likiwemo watu aina mingi mingi kama vile wanaume na wanawake huku kukiwa kunapangwa samaki aina tofauti tofauti juu ya meza hizi huku mwanaume akiwa amevalia kofia nyeusi akiwa amesimama na kuangalia upande wake wa kulia.

Maeneo haya yakiwa na mchanga wa rangi ya brown . Kunayo miti aina tofauti tofauti ikiwemo mbuyu, mtende kunazo miti za misoda . Kando yake kunalo jengo lililojengwa kutumia matofali na kupakwa rangi ya cream na grey .

Kwenye meza hii ya rangi ya samawati kunacho aina ya chakula kilichowekwa kwenye sahani, ikiwemo mchele uliochanganywa na mchuzi na nyama juu yake, kunayo aina ya matunda kama vile ndizi.

Kwenye mbuga hii ya wanyama kunao wanyama wengi sana, wakiaminika kuwa wanyama wakubwa huku duniani, aina ya ndovu. Wameinama wakila nyasi zilizoko za rangi ya kijani kibichi na zilizokauka zikiwepo za brown .

Pori hili lenye miti aina mingi sana ikiwepo ya rangi ya kijani kibichi na nyeusi. Chini kuna udongo mweupe uliojaa vitakataka kutoka baharini.

Ng'ombe huyu ametulia huku mchungaji akimkamua maziwa kwenye ndoo la rangi ya samawati. Kwenye kichwa cha ng'ombe huyu kunayo pembe moja iliyo simama na nyingine imeinama.

Soko hili la mandizi likiwa na watu wengi sana, wanaume kwa wanawake, huku watatu wakiwa wamekaa kwenye magunia, mwanaume mmoja wanawake wawili. Mwanamke aliyekatikati aliyevaa shati nyeupe.

Kwenye soko hili, mwanadada amemshikilia samaki upande wa mkia, huku akismile akiwa amevalia kofia iliyo na rangi nyeusi na nyeupe. Huku shati yake ikiwa rangi nyeupe na samawati. Kando yake kunaye mwanaume ameketi.

Kwenye meza hii kunayo aina mingi ya chakula zikiwemo viazi karai, chai, nazo sconzi huku kando kuna kijiko kimewekelewa juu ya serviette .

Kwenye meza hii nyeupe, kunayo sahani nyeupe iliyoandaliwa mapochopocho. Kando yake kuna mpwa au kijiko cha kupangulia chakula kile. Wali huu ulioko na fundo za nyama ndani yake.

Kwenye sahani hii nyeupe kunavyo mapochopocho yameandaliwa aina ya viazi na sambusa. Kando yake kunao mchuzi uliotengenezwa kwa tomato , na rangi yake ni ile ya nyekundu.

Mkebe hii aina tofauti tofauti imebeba vitu vingi ikiwemo vyakula kama kadamia, pilipili manga, mdalasini, kunayo royco rangi ya kuchanganya.

Sahani hii nyeupe ikiwa imejaa chakula aina ya mchele au pilau. Kunavyo viuongo ndani yake kama karoti , pilipili , tomato au kwa jina nyingine tunaita kachumbari.

Kwenye soko hili likiwemo bidhaa tofauti tofauti ikiwemo samaki mboga za majani, matunda kando yake kuna mwanamke anayetembea huku akiwa amevalia kofia nyeusi.

Kwenye barabara hii kunaye mwanaume mmoja anatembea huku amevalia kofia ya samawati sawasawa na shati lake huku akiwa amevalia trouser nyeusi, mkononi mwake wa kushoto ameshikilia mfuko wa rangi nyeupe na kijani kibichi.

Chakula hiki aina ya nyama zilizokarangwa vizuri. Kando yake kunayo sahani imeekelewa mboga za kijani na kachumbari ya kitunguu. Kando kuna sahani nyeupe iliyoekwa chipsi.

Kwenye mbuga hii ya wanyama kuna wanyama tofauti tofauti, ila kunaye twiga anayokula majani, kando yake ukiwa na wanyama kwa jina la nyani, huku kando kukiwa na chain imefungwa kuwazuia wanyama kutoenda nje.

Kwenye meza hii nyeusi, kunayo sahani nyeupe iliyo na vitobosha kama vile viazi karai. Ndani yake kunayo sahani nyingine nyeupe iliyo na kachumbari iliyotengenezwa kwa tomato .

Kwenye sahani hii nyeupe kunayo mapochopocho aina ya viazi karai vilivyotengenezwa kwa unga wa ngano ikiwa na greens ndani yake. Kando yake kunayo sahani dogo iliyo na mchuzi wa rangi nyekundu.

Mwanamke huyu amesimama katikati ya shamba, nyuma yake na upande zake kote, huku akiwa amezingirwa na miti aina ya migomba. Upande wa mbele kunayo nyumba iliyojengwa kwa udongo.

Kwenye soko hili mnavyo vitu vingi mno vya kuuza huku mwanamume ameketi kando akitengeneza madafu. Mkononi mwake mwa kushoto ameshikilia mfuko ulioko na dafu ndani yake. Chini ya kibanda kunacho crate cha rangi ya mayai.

Wanaume wawili wamesimama huku mmoja akimsugua ng'ombe anayeaminika kuoshwa na kutolewa vidudu katika mwili wake. Mwingine ameshikilia maji kunyunyiza upande aliwepo ng'ombe huyu. Huku kando kunaye mmoja aliyesimama.

Pa kuuzia samaki ikiwa mwanaume mmoja amesimama kushikilia samaki kwenye mkono wake wa kushoto akiwa amevalia nguo ya rangi ya orange na buluu. Kando yake kuna ukuta uliotengenezwa kwa tiles nyeupe.

Kwenye maandhari haya yaliyoaminika kuwa na utulivu mwingi mno kunayo barabara iliyotengenezwa kutumia magalana, kando kukiwa na nyasi ya rangi ya kijani kibichi nayo miti pia iliyosimama ya rangi ya kijani kibichi.

Soko hili linaloaminika kuwa la kuuza samaki. Kunazo aina mingi ya samaki, huku kukiwa na mwanaume mmoja amesimama, akiwa amevalia shati na tishati ndani yake ya rangi nyeupe. Kukiwepo na wanawake sawasawa pia na watoto.

Kwenye meza hii, kunayo mapochopocho aina ya maharagwe yaliyowekwa mboga za kijani kibichi huku yakiwa yametiwa nazi. Kando yake kunayo mahamri matatu. Kando kunayo makuti iliyotengenezwa aina ya kibeseni.

Kwenye meza hii ya kijani kibichi iliyoandaliwa mapochopocho, kukiwemo chai, kando yake sambusa na scones , zikiwa zimewekelewa juu ya serviette . Vilevile malimau pia yapo.

Mkono wa mdada ulioshikilia nazi iliyokunwa, huku zingine zikiwa ndani ya beseni ya kala ya kijani kibichi, ambazo bado hazijakunwa. Kando yake kunayo mbuzi ys kukunia nazi.

Kwenye meza hii kumeandaliwa mapochopocho ikiwemo biriani, pilau iliyo na kachumbari, supu, nyama zilizotengwa kati sahani mbili, kunavyo viti upande wa nyuma.

Kwenye mbuga hii ya wanyamapori kunaye aina ya mnyama mkubwa zaidi kuliko wanyama wote kwa jina la ndovu huku akiwa na pembe mbili, akiwa ameshukisha mkonga wake chini.

Kwenye soko hili la mandizi, kunazo ambazo bado hazijaiva. Mbele kunayo magari mawili, moja likiwa la kijani kibichi nyingine likiwa samawati. Watu wanapaki mizigo upande wa ndani, ili kusafirishwa upande mwingine.

Mti huu wa aina ya mbuyu unaoaminika kuwa baadhi ya miti mikubwa, kando yake kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi huku mbele kabisa kukiwa na mabango yanayoashiria sherehe flani.

Kwenye sahani hii kunayo minofu ambayo ni ya mbali mbali ikiwemo viazi karai na mchuzi, kando yake kuna glass iliyo na juice huku ikiwa imechanganywa aina mbili ya juice ya matunda.

Mkono huu wa mwanaume uliovaa saa ya rangi ya silver , huku mkononi mwake kukiwa na dafu na straw kando yake. Chini kukiwa na mchanga wa bahari ulio rangi nyeusi.

Maeneo haya yakiwa ya biashara ya kuuza maziwa na watu wamesimama ikiwemo wanaume na wanawake. Huku mwanaume mmoja akiwa amevalia reflector ya rangi nyekundu. Huku wengine wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyeusi.

Mti huu mkubwa sana unaaminika kuwa na kivuli kizuri. Kukiwemo na mti wa mpapai mbele yake na ingine ya makonge. Mbele kunalo boti ambayo yamepangwa kadhaa. Mbele kabisa kunayo maji.

Kwenye sahani hii nyeupe ikiwa imechorwa maua ya rangi ya samawati na nyeusi ikiwemo na mapochopocho ndani yake, chakula aina ya viazi karai mchuzi uliyotengeneza kwa tomato na skadi ndani yake.

Kwenye meza hii kunavyo viungo vingi ya kuandalia chakula kama vile pilipili manga, mdalasini, na pia kunayorangi ya chakula. Kando kuna mikebe ya kutekea au kupimia viwango unavyohitaji.

Kwenye jengo hili jeupe lililoko mna majani kwenye upande wa nje na miti aina mingi, kukiwemo nyasi za kijani kibichi kwenye rangi yake, huku kukiwa na ukuta wenye matofali meupe.

Ng'ombe huyu wa maziwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe, anakamuliwa huku akila kwenye sahani yake au mahali chakula chake kilipo. Mashini yanayotumiwa kumkamua ikiwa ya rangi nyeupe.

Kwenye mbuga hii ya wanyama kunao wanyama aina ya ndovu wakiaminika kuwa ndio wanyama wakubwa zaidi duniani. Chini kunayo nyasi ya rangi ya kijanikibichi na kunayo iliyokauka.

Kwenye bahari hii mnayo maji machache huku kando kukiwa na mchanga wa bahari mingi mno. Kunacho kijiti kilicho kauka, kando yake miti ya rangi ya kijani kibichi.

Kwenye jengo hili lililojengwa kutumia matofali na simiti, kunao wanaume wawili na pikipiki mbili zimesimama, mmoja akivalia jacket ya yellow huku pikipiki yake ikiwa imepakia jerrican za maziwa.

Kwenye sahani hizi kuna za chakula aina mbili ya kufanana, kukiwa na mayai, kachumbari, mchele na mchuzi. Kando kukiwa na glasi mbili zilizoko na juice moja ikiwa nyekundu na nyingine ikiwa.

Kwenye meza hii, kunayo aina nyingi ya chakula, ikiwamo chipsi, samaki, kachumbari, supu, nyama, mayai, hata kunacho kinywaji cha aina ya juisi.

Soko hili lililojengwa kwa rangi ya kijani kibichi, linalo vitu vingi humu ndani. Ikiwemo; matunda na vyakula aina mbalimbali, kama nazi vitunguu saumu.

Mwanaume huyu anayeaminika kuwa muuzaji wa bidhaa hizi ambazo ni samaki zilizovuliwa katika bahari na kupangwa vizuri juu ya meza. Nyuma yake kunaye mwanamke aliyebeba kikapu cha rangi nyingi zaidi.

Mwanadada huyu mrembo amesimama huku akiwa ameshikilia sahani iliyobeba mapochopocho ikiwemo biryani, nyama, malimau supu, huku amevalia nguo ya maroon kwa juu na chini ya grey .

Sahani hii iliyoandaliwa mapochopocho. Juu yake yakiwemo maandazi, maharagwe yaliyotiwa nazi, pilipili. Sahani imechorwa kwa vidoti vidoti vya rangi ya brown na black .

Mnyama huyu anajulikana kama nyani. Amekaa kwenye udongo mweusi akitazama upande wake wa kulia huku nyuma yake kukiwa na majani ya kijani kibichi au nyasi nzile kwa jina lingine. Mnyama huyu hupenda sana kutatiza.

Kwenye meza hii ya brown , kunayo sahani nyeupe iliyo na mapochopocho aina ya smokie , viazi karai, 𝑘ukiwa na mchuzi wa pilipili ulioko kwa glass ile iliyo transparent .

Watu watatu, wakiwa wameshikilia madafu kwenye mikono yao, akiwemo mwanamume mmoja na wanawake wawili. Mwanamke wa katikati akiwa amevaa kofia na miwani huku akismile .

Jengo hili likubwa lizuri mno limejengwa huku mbele yake kukiwa na miti na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Aina ya miti hiyo kama minazi na zinginezo za maua kukiwa na taa upande wa chini za rangi nyeupe.

Mwanaume huyu amesimama, huku mihogo ikiwa kandokando ya sufuria lake na zingine amekwisha kuzitengeneza kukuwa kama crisps . Kando kunalo jiko linalowaka huku umewekelewa frying pan juu.

Kwenye mkeka huu uliyofumwa kwa rangi tofauti tofauti kunavyo vyakula vingi ikiwepo ndizi, mchuzi, limau, nyama, wali kunayo sahani ambayo haijawekwa chakula ya rangi maroon na white .

Sahani hii nyeupe iliyo na mankuli au mapochopocho aina ya chapati, kachumbari, nyama kunazo mboga za majani vile vile na wali huku kando kuna limau limekatwakatwa kukiwa na pilipili ndani yake.

Vitumbua hivi vikiwa kwenye sahani mbili tofauti, vikiwa tayari kuliwa, moja ikiwa kwa sahani nyeupe na nyingine katika sahani iliyochanganywa rangi. Mbele yake kuna tray iliyoinamishwa au iliyofunikia vyakula hivyo.

Kwenye ufuo wa bahari hii kunayo mchanga wa bahari wa rangi nyeupe na takataka zilizosimama kando yake kukiwa na miti ya kijani kibichi na ingine ya minazi, kando yake kunazo nyumba nyeupe za rangi ya maroon .

Kwenye mti huu, kunaye nyoka mrefu sana, aliyejipinda huku macho yake yakiashiria rangi nyeusi, akiangalia kwa ustadi zaidi. Kando yake kuna ukuta wa rangi ya kijani kibichi.

Kwenye nyumba hii ya kupimia maziwa kunao wanawake wawili waliovalia nyeupe kofia barakoa nazo pia dustcoat , huku mbele yao kukiwa na beseni wanzopimia maziwa.

Soko hili la kuuzia samaki kunazo aina nyingi ya samaki juu ya meza hii wakiwemo wadogo na wakubwa. Kando yake kuna ina ya watu wengi wakipita, wanaume kwa wanawake ikiwemo mmoja amebeba beseni kwenye kichwa chake.